Hii ni duka ya kuuza maziwa. Mtu huyu ambaye amesimama hapa katika mlango huu wa buluu, anaonekana kuwa amekuja kununua maziwa ama vile vile inaweza kuwa yeye ndiye anauza maziwa katika duka hii.

Lori hii imebeba magunia kadhaa za vitunguu, gunia hizi za vitunguu zinapelekwa sokoni, hasa kwa wale wamama ambao huuza, vitu kwenye vibanda, kama vile nyanya na vitunguu.

Magari haya manne yameegeshwa hapa. Kwenye huu mazingira, mazingira huu imejaa miti yenye kijani kibichi vile vile nyasi hii ambayo imetengenezwa vizuri. Magari haya ni sampuli tofauti tofauti.

Hii ni soko na kwenye soko hii kuna duka ambazo zinauza nguo, vile vile kuna duka ambayo inauza viatu. Viatu hizi za aina mbalimbali na ni viatu mzuri zinaonekana kuwa viatu vya bei za juu.

Hiki ni kibanda kwenye soko. Kwenye kibanda hiki, kunauzwa vifaa mbalimbali, kama vile nyanya, pilipili hoho, ndimu, dania, vitunguu na kadhalika.

Hii ni duka. Kwenye duka hii kunauzwa vitu mbalimbali. Vilevile kuna watu ambao wamesimama hapa. Inaonekana kuwa wamekuja kununua ama pia yawezekana kuwa wamekuja kutoa pesa zao, maanake kwenye duka hii mtu anawezaeka na kutoa pesa.

Hii ni simu ya mkono. Kwenye simu hii, hii ni programu inayotumika kwa kutuma pesa na kuwekeza pesa kwenye simu kwa kutumia teknolojia ya kisasa. Mtu huyo anaonekana kua anataka kulipa na Mpesa ama amepata huduma fulani ama amenunua kitu fulani na angependa kuzilipia kwa kutumia simu yake.

Hili ni bunda la noti. Bunda hili la noti limebeba noti ya shilingi elfu moja ya Kenya. Pesa hii ina thamani kubwa sana hasa kwa wakenya, maanake pesa hizi zinaweza tumika kununua vitu mbalimbali.

Magari haya yameegeshwa. Magari haya matatu, moja ni nyeupe, jingine jekundu na la mwisho ni nyeusi. Magari haya ni ya sampuli tofauti tofauti. Vilevile magari haya ni mazuri sana.

Kuna magari ambayo yameegeshwa ,vile vile kuna gari inayoingia ili kuegesha na kuna gari inayotoka maegeshoni, magari haya ni ya rangi tofauti tofauti ,vile vile ni ya sampuli tofauti .

Hii ni duka kubwa ya kuuza nguo, nguo hizi zimepangwa katika kabati hii. Duka hii inauza nguo tofauti tofauti, kuna shati, kuna rinda na nguo hizi zimetengenezwa katika kiasili ya kiafrika.

Hapa ni maegeshoni. Kwenye maegesho hii ya magari kuna magari tofauti tofauti, magari yenye brandi tofauti tofauti vilevile magari haya yana rangi tofauti tofauti. Kuna magari yenye rangi nyekundu, rangi nyeupe, rangi nyeusi na kadhalika.

Hapa ni maegeshoni. Kwenye maegesho huu kuna magari ya sampuli tofauti tofauti. Vile vile, magari haya yana marangi tofauti tofauti. Kuna magari yenye rangi ya nyeupe, kuna magari yenye rangi ya buluu.

Huu ni mmea uitwao malenge. Mmea huu unaweza ukapikwa na ukaliwa mbegu yake, vilevile majani yake pia naweza ikapikwa kama mboga. Mboga yake ni tamu sana.

Hili ni bunda la noti lenye shilingi elfu moja ya Kenya . Pesa hii ni pesa iliyotumika hapo awali kabla ya jamhuri ya Kenya kubadilisha pesa hii. Kwa sasa pesa hii haina maana sana kwa wakenya.

Mtu huyu anahesabu pesa hizi katika bunda hili la noti. Mara mingi kifaa hiki hupatikana kwenye duka kuu ama kwenye benki. Pesa hizi ni shilingi elfu moja zilizotumika hapo awali.

Hili ni duka kuu kwenye duka hii kuna sehemu tofauti tofauti, kuna sehemu ambazo kunauzwa viatu, kuna sehemu ambazo wanadada wanaeza enda wakapata kusukwa nywele, kuna sehemu ambazo mtu anaeza akaenda kueka na kutoa pesa zake.

Hapa ni maegeshoni. Magari haya yameegeshwa hapa. Magari ya sampuli tofauti tofauti na magari haya vile vile yana marangi kadhaa. Kuna magari yenye rangi ya buluu, magari yenye rangi nyeusi, magari yenye rangi nyeupe na kadhalika.

Hii ni duka la viatu, kwenye duka hii kunauzwa viatu tofauti tofauti, vile vile kuna viatu ya watoto, viatu ya watu wakubwa, viatu vya wachezaji kandanda na viatu hivi ni za bei ya juu ama vile vile zinaeza kuwa ya bei ya chini.

Magari haya yameegeshwa. Magari haya ni ya sampuli tofauti tofauti. Kuna gari ya sampuli ya Nissan, vilevile kuna magari ya sampuli mengineyo. Magari haya yenye rangi tofauti tofauti ni magari mazuri sana.

Hili ni gari aina ya sampuli ya TX. Gari hili nyeusi ni gari nzuri sana. Watu wengi huipenda aina hii ya gari. Hata mimi naipenda aina hii ya gari.

Huu ni ujumbe kutoka mgao wa kusimamia mambo ya matibabu, mgao huu ama kampuni hii inatoa huduma mbalimbali za kuhakikisha kuwa afya za wateja wao zimehudumiwa na wako katika afya njema.

Hii ni duka, kwenye duka hii kunauzwa vitu mbalimbali kama vile mayai, maziwa, yoghurt vilevile mkate na isikose pia kunauzwa keki.

Ni soko kubwa, ambako wauzaji wanauza nguo za sampuli tofauti tofauti. Hapa pana nguo za watoto, nguo za watu wakubwa, kuna blanketi, vilevile nguo za kulala, na hapa pia kuna wanunuzi.

Apa ni maegeshoni. Kwenye maegesho hii, kuna magari mbali mbali ya aina tofauti. Vile vile, magari yenye rangi tofauti tofauti. Magari haya yana umuhimu sana katika maisha ya binadamu.

Hii ni duka ambayo inaonekana kuwa kunauzwa vitu mbalimbali. Vilevile kwenye mlango wa duka huu kuna ishara ya mpesa, ambayo inamaanisha kwamba, mtu ana akitaka kuweka pesa ama kutoa pesa kwenye simu yake, anaweza kuja kufanya hivo katika duka hili.

Hii ni duka, na duka hii inaonekana kuuza vifaa mbalimbali, na vile vile inatoa msaada ama inatoa huduma za Mpesa, kumaanisha mtu anaweza kuekeza ama kutoa pesa zake kwenye simu katika hii duka.

Hii ni ufunguo wa gari hili. Ufunguo huu unaweza tumika kufungua gari hii. Vilevile, wakati wowote ambapo mtu anaweza kuwa anataka kushika hiyo gari mwenye si hiyo gari, gari hiyo italia.

Hili ni duka kubwa la kuuza magari, magari haya ni ya sampuli tofauti tofauti. Nakumbuka hapo nyuma nilipokwenda kununua gari yangu jipya, nilienda katika duka hili wakanionyesha sampuli mbalimbali na nikachagua gari langu hapo.

Hii ni programu ambayo mtu anaweza weka kwenye simu yake ya kisasa ili imwezeshe kutuma pesa, kutoa pesa, vile vile mtu anaweza ona ni pesa ngapi amebaki nayo kwenye akaunti yake ya Mpesa.

Hii ni soko kubwa. Kwenye soko hili, kunauzwa vifaa mbali mbali ikiwepo matunda ama mimea ama hata mahindi . Kwenye kibanda kimoja, kuna matunda kama mananasi, tikiti maji. Kwenye kibanda ingine kunauzwa mahindi na ingine kunauzwa matunda ya avokado.

Hii ni ujumbe, kwa watu wanaoendesha pikipiki, ama watu wanaoendesha bodaboda zao za kibinafsi ama zile ambazo wanazitumia katika biashara zao, hii ni ujumbe wa bima ya Imana ambao wanaweza kutumia kwa kuji

Hii ni programu ya simu ya kisasa ambayo wanabiashara wengi hutumia katika biashara zao, kwa mfano kutangaza vitu ambazo wanauza na vilevile ili kuleta wanunuzi katika biashara zao.

Hii ni bima ya afya iitwayo Imana. Bima hii inaweza tumika na familia nyingi wakati wa matibabu ama kila wakati wanapokuwa wagonjwa. Wanaweza enda hospitali na bima hii itumike kushughulikia pesa hizo wanazohitaji.

Hii ni gari. Gari hili ni jeupe pepepe, na pia, inaonekana kuwa gari ya sampuli ya juu, ama mwenye gari hili anaonekana kuwa ana pesa nyingi sana.

Hiki ni kipima mwendo kasi. Kifaa hiki inatumika ama inapatikana kwenye magari. Hiki kifaa kinatumika kuonyesha gari hiyo linaenda mwendo gani, ama inatumia kasi gani katika uendeshaji.

Hii ni duka kubwa. Kwenye duka hili kunauzwa vifaa mbalimbali kama vile unga, bandili, unga ya chapati, unga ya ugali, mchele, soda. Vilevile kwenye duka hii kuna vifaa za mpesa ama matumizi ya mpesa.

Haya ni magari. Magari haya yana sampli tofauti tofauti, vilevile ni ya makampuni tofauti tofauti, hapa panaonekana kuwa ni sehemu ambapo magari yanatengenezwa ama mahali yanapelekwa maegeshoni.

Hii ni kampuni au mgao uitwao Kenya Orient, ambayo inatoa huduma za kifedha kwa wanyama wa nyumbani na pia wanahakikisha kwamba wanyama wako wa nyumbani wako katika hali nzuri, au katika mikono mizuri , wanapokuwa wagonjwa.

Hapa ni maegeshoni ya magari. Magari haya, yanaonekana kuwa yameekwa kwa maegeshoni. Wenye haya magari, wanaonekana kuwa wamekuja katika shughuli mbalimbali kwenye hizi asisi iliyo hapa, ndiposa wakaacha magari yao hapa.

Hapa ni duka ambalo linauza vitu mbalimbali kama vile soda, maji, na kwenye duka hili vile vile wanatoa huduma za kutoa pesa na kuweka pesa kwenye line zile za Safaricom , vile vile za Airtel . Wanaokaa pale chini wanaonekana kuzungumza kuhusu vitu mbalimbali. Hili ni duka nzuri sana.

Hiki ni kibanda katika soko. Kwenye hiki kibanda, kunauzwa vifaa mbalimbali. Hasa, kuna nyanya, kuna vitunguu, vilevile, kuna waru. Kwenye kibanda hiki, muuzaji huyu anaziuza baadhi ya hizi nyanya hazijaiva, bali hivi vitungu vinaonekana kuwa ni vitunguu nzuri.

Hapa ni maegeshoni. Kwenye maegesho huu kuna aina mbali mbali za magari. Vile vile kuna magari yenye rangi tofauti tofauti. Baadhi ya haya magari ni ya rangi nyeupe.

Hii soko kubwa. Kwenye soko hii kuna wafanyabiashara mbalimbali wanaouza vitu mbalimbali .Vilevile kuna wanunuzi ambao wamekuja hapa ili angalau wakawezi kununua vitu wanazozihitaji.

Hii ni duka ama soko ambako kunauzwa vibeti, shanga, ambazo zimetengenezwa kwa ajili ya jamii ama hasa shanga zile za watu wamaasai na vikapu nzuri nzuri.

Hili ni bunda la pesa, bunda la pesa hili limebeba shilingi elfu moja moja kadhaa .Pesa hizi zinawezatumika kufanya mambo mbalimbali ama kulipia huduma mbalimbali hapa Kenya.

Hili ni kampuni la kutengeneza magari. Magari haya yanaonekana kuwa hayajamalizwa kutengenezwa na vile vile magari haya ni ya aina tofauti tofauti.

Hii ni bima inayochunga wakandarasi kutokana na maafa mbali mbali. Kwa mfano: maafa ya mtetemko wa ardhi, vile vile maafa ya mafuriko ama moto mkali unapowatokea pale wakiwa wanafanya kazi.

Hili ni bunda la noti ya shilingi elfu moja ya kenya. Pesa hii ina thamana kubwa sana kwa wakenya kwa jumla hasa kwa wakenya ambao wanafanya biashara maanake hii pesa inaeza kutumika kwa kuongeza biashara zao.

Hiki ni kibanda. Kwenye kibanda hii, kunauzwa vifaa mbalimbali kama vile: kuna nyanya, kuna pili pili mboga, kuna pili pili, kuna dania, kuna vitunguu, karoti na mengineyo.

Hii ni shilingi ya elfu moja Kenya. Pesa hii ni ya thamani kubwa sana kwa wakenya mbalimbali kwangu hasa. Pesa hii inaeza tumika kununua vifaa mbalimbali, vilevile kulipa shughuli mbalimbali za wakenya.